Mashabiki wamebeba bendera za nchi ya Kenya, kuna walio keti na pia kuna waliosimama, wengine wakiwa wameinua mikono juu na wengine wameshikilia bendera ,kuna mwenye pia ana firimbi mdomoni.

Shabiki mmoja ambaye amevalia nguo nyeupe amebeba kibendera kilichhuandikwa Gormahia FC ,huku wenzake walio kando yake ambao wamevalia chezi za rangi ya kijani wakitazama na kushabikia timu yao.

Mwanaume anaonekana kuhutubia watu akiwa amesimama kwenye jukwaa ambalo limeandikwa rais wa chama cha sheria cha Kenya. Amezingirwa na watu wengi ambapo wakiwemo wanawake na wanaume, nyuma yao kuna mbango mbalimbali yaliyo na maandishi tofauti.

Mwanaume aliyevaa suti ya samawati anahutubia watu huku walioketi wamevalia nguo nyekundu wakimtazama. Kwenye ukuta kuna bango linalosema: kubadili huduma ya umma; na pia kuna mahali ambapo wameweka kuwa kuna birth and death certificate .

Mwanamke aliyebeba mtoto amemfunika kwa shuka huku mkononi akiwa ameshika karatasi ambaye inaonekana kutazamwa pia na mwanaume amabaye amevalia shati jeupe huku hawa wengine waliomzingira pia wakitazama kilicho kwenye karatasi hiyo.

Wanaume watatu wamevalia suti, huku wanawake wawili wakiwa wamevalia mavazi ambayo yanafanana ya majaji. Nyuma yao kuna bendera tatu ambazo moja yao, inaoneka kuwa bendera ya Kenya.

Mwanaume ambaye amevaa nguo nyeupe amesimama na anaonekana kuhutubia kundi la watu ambao wamekaa upande mwingine wakimtazama, miongoni mwao kuna waliovalia nguo nyekundu na pia kuna mwenye amevalia sare ya polisi.

Wanaume aliyevaa shati nyeupe, na ameweka vidole kwenye mashini ya kurekodi ya alama za vidole, na ameweka mkono wake wakulia huku mbele yake kuna kamera, ambayo inaonyesha ime elekeza kwenye uso wake, Kando yake kuna ameziingirwa na wanaume ambao wawili wamevaa suti na mwingine amevaa shati, na pia kuna tarakilishi mbele yake.

Mwanamke na mwanaume aliyevaa suti wanaonekana kutoka kwenye jengo nyuma ya mwanaume kuna mtu aliyevalia sare ya polisi huku pia mwanamke akiwa amevalia nguo nyekundu na pia amefuatwa na mwanaume kwa upande wa nyuma.

Mwanamke aliyevaa miwani na pia amesuka nywele kwenye shingo ako na mkufu wa rangi nyeupe. Mwanamke huyu amevalia koti la rangi ya samawati na mbele yake anaonekana kuhutubia watu huku akiwa ameketi kwenye kiti.

Watu tisa ikiwemo wanaume watano na wanawake wanne wamesimama mbele ya bango ,mkononi wameshika vinavyoonekana kuwa vitabu na nyuma yao kwenye bango kunaonekana kumechorwa bendera ya nchi ya Kenya kando yao pia kuna mtu aliye keti.

Watu wanaonekana kushangilia huku wakiinua kikombe, na pia wamevalia jezi za rangi ya kijani na pia njano kwenye shingo, wengi wao wanaonekana kuwa na medali, kuna mtoto aliye kando yao ambaye amebeba mpira, mkononi.

Wanaume wanne wanaonekana, wawili hao wamevalia kiakisi huku mmoja akiwa amebeba sweta kwenye shingo lake na pia amevalia mask na pia mkononi tunaona wawili hao wameshikilia kitambulisho.

Wanaume wanne wanaonekana kwa karibu huku wawili wakiwa wamevalia nguo za majaji ambazo ni nyekundu na walio kwenye pande mbili, zao wamevalia suti. Wanaume waliovalia suti wanasalimiana mbele ya hao waliovalia nguo nyekundu.

Wajaji watatu wameketi wawili wakiwa wanawake na mmoja mwanaume. Kuna bendera ya Kenya na bendera ya mahakama, halafu chini yao kuna watu wengine ambao wanaofanya usaidizi wao.

Mwanamke amekaa mbele ya tarakilishi na amezungukwa na wanaume wawili ambao wanatazama hiyo tarakilishi kando Yao kuna kamera ambayo inatazama mtoto aliyeketi kwenye kiti wakimshughulikia.

Wanawake kumi na mmoja wamevalia jesi za rangi ya kijani na pia nyeupe huku watano wakiwa wamepiga magoti na wengine sita wakiwa wamesimama. Kwenye jesi hiyo pia kuna logo ya Chapa Dimba.

Jaji mkuu anatoa hotuba huku amezingirwa na watu watano wanaume wanne na mama mmoja. Amevalia nguo ya Samawati na huku amevalia pia miwani.

Mwanamke ameinua kibendera kilichoandikwa Bandari FC, huku akiwa amevalia jezi pia ambayo imeandikwa Bandari FC na juu yake amevalia koti la rangi nyeusi, nyuma yake kuna wenzake pia wanaonekana kuvalia jezi zilizo rangi kama yake.

Mwanaume mmoja anaonekana kutoa hotuba akiwa kwenye jukwaa ambalo limeandikwa "ODM" na huko amezingirwa pia na wanaume wengine wengi. Na pia nyuma yao kuna bango ambalo Lina picha ya mwanasiasa na pia linasema "Chungwa House "

Ofisi ya Huduma ikona watu wawili ambao wamekaa mbele ya tarakilishi, hapo pande mwingine kuna wahudumiwa ambao wamekuja kusaidika kati ya huduma ambazo zinatolewa kuna NSSF services na SHA services na vingine ambavyo havionekani.

Wanawake waliwili wanacheza mpira wa kikapu huku mmoja akiwa ameshika mpira kwenye mkono akijaribu kumkwepa mwenzake ambaye anajaribu pia kumzuia nyuma yao, kuna viti ambapo mahali mashabiki wanaketi na kuna shabiki wachache ambao wameketi huko.

Watu wengi wameketi huku wakionekana kusubiri, kuhudumiwa. Kando pia kuna polisi aliyebeba bunduki mkononi na kwa upande wa juu kuna bango ambalo lina maandishi yasionekana kwa uzuri.

Watu wengi wamesimama na wanamtazama mmoja ambaye anaonekana kuwahutubia. Na huku kwenye kiti kuna aliyeketi, pia akitazama mwenye anawahutubia. Pia kwa upande wa nyuma , tunaona kuwa tengo hili lina vitu vingi na kwenye ukuta kumeandikwa, towards service excellence , huduma Kenya.

Mashabiki wanaonekana kwa uwanja huku kuna mmoja mwanamke ambaye amebeba bendera ya Kenya, na shingoni pia amevalia bendera ingine ya Kenya. Nyuma yake kuna kijana aliyevalia mkoba.

Wachezaji waliovaa jesi ya rangi nyeusi wanaonekana kushangilia kwenye uwanja na wenzao pia kuna wenye wamevalia jesi za rangi ya kijani. Pia nyuma yao tunaona watu walioketi pia kushangilia timu kwenye uwanja.

Mashabiki wako kwenye uwanja wakishabikia timu yao kuna moja ambaye amevalia skafu kwenye kichwa na ngine shingoni na amevaa jezi ya rangi ya kijani na huku kando yake kuna mwenzake amenyoosha mikono huku akiwa ameshikilia kitu kwenye mkono wake wa kulia.

Kuna mwanamke ambaye amekaa mbele ya tarakilishi huku akimhudumia mteja aliyeketi kwenye kiti cha rangi nyekundu, kwenye tarakilishi hiyo kumeandikwa judiciary services , na pia nyuma ya mwanamke huyu kuna bango linalosema Huduma Kenya.

Washabiki wako kwenye uwanja na wamesimama huku wakishangilia. Mmoja amevalia bendera na huku amevalia kofia nyeupe, na mwanadada aliye kando yake, amevalia pia bendera na ako amevaa miwani pia.